Kiwanda kinachojihusisha na shughuli ya kuzalisha nishati hiyo muhimu ya umeme, kikiwa tayari kimekwisha andaliwa na kuweza kuanza zoezi la kuzalisha nishati hiyo. Kikiwa kiwanda hicho kimezungukwa na uoto wa asili wenye nyasi zilizostawi na kunawiri vizuri.

Ili kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na nishati muhimu ya umeme, kwa kutumia mashine hizi za kisasa aina ya transifoma zilizofungwa vizur na kuunganishwa na waya kisha zikawekwa juu nguzo maalumu, zinazoweza kurahisisha zoezi hili la kusafirisha nishati muhimu ya umeme .

Nyaya zilizosukwa vizuri na kuwekwa katika nguzo zinazosaidia kusafirisha huduma hiyo muhimu ya nishati ya umeme ili kuweza kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hii ya umeme.

Mpangilio mzuri wa kitaalamu wa mashine aina ya transifoma, iliyosukwa vizuri na kuunganishwa na waya, kisha kuwekwa juu ya nguzo maalumu ili kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme na kuhakikisha unafikia malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inapatiwa huduma hiyo muhimu ya umeme.

Nyaya zilizofumwa vizuri na kuwekwa juu ya nguzo zikiendelea kusaidia kusafirisha nishati hiyo muhimu ya umeme, na kuweza kuhakikisha malengo ya serikali ya kuakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na umeme linafanyika vizuri bila kupatikana hitilafu yoyote.

Nyaya zilizosukwa na kuwekwa vizuri katika nguzo. Nyaya hizi zinazosaidia kusafirisha nishati muhimu ya umeme, na kuhakikisha tunafikia malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inapata huduma hii muhimu ya umeme.

Mashine ya kisasa iliyounganishwa na waya na kuwekwa katika nguzo iliyotengenezwa kutokana na zege, ili kuweza kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati hii muhimu ya umeme na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inapata huduma hii muhimu linafikiwa bila mashaka ya aina yoyote.

Mpangilio mzuri wa kitaalamu wa mashine aina ya transfoma iliyosukwa vizuri na kuunganishwa pamoja na waya, kisha kuwekwa juu ya nguzo maalumu ili kufankisha zoezi la kusafirisha nishati hiyo muhimu ya umeme.

Nyaya zilizosukwa na kuwekwa katika nguzo vizuri kabisa kwa ajili ya kurahisha zoezi la kusafirisha nishati hiyo muhimu ya umeme, na kuweza kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hii muhimu ya umeme.

Nyaya ambazo zimesukwa na kuwekwa vizuri juu ya nguzo zikiendelea kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme, na kuhakikisha wanafikia malengo ya serikali kuhakikisha kila kaya katika jamii inapata huduma hiyo muhimu ya umeme.

Mpangilio wa kitaalamu wa mashine aina ya transifoma uliosukwa na kuwekwa nyaya na kisha kuwekwa juu ya nguzo maalumu ili kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati ya umeme kuweza kufikia malengo ya serikali kuhakikisha kila kaya katika jamii inapata huduma hiyo ya umeme.

Upatikanaji wa alama za barabarani katika barabara tofautitofauti hapa nchini, unachangia kwa kiwango kikubwa kabisa kuweza kupunguza wimbi la ajali zinazopatikana barabarani, na kuweza kuokoa maisha ya watu wengi.

Alama ya barabarani inayotumika kuelezea upatikanaji wa watu wanaofanya kazi katika eneo hili, matumizi ya alama tofautitofauti za barabarani ni muhimu sana, kwani ni njia nyepesi na rahisi ya kutoa taarifa kwa watu wanaotumia vyombo vya moto barabarani na watumiaji wa barabara.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyojikita na kujizatiti kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na usalama, wakiendelea na zoezi hilo wakiwa wamevalia mavazi yao ya kazi tayari kwa ajili ya kufanikisha na kufikia malengo yao waliyojiwekea.

Wafanyakazi wa kampuni iliyojizatiti na kujikita katika zoezi la kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na usalama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea kufanikisha zoezi hilo kwa kutumia kila namna na njia wanazozijua ili kuweza kulifanya zoezi hilo na kuyafanya mazingira kuwa safi na salama kwa matumizi ya viumbe hai.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyojikita na kujizatiti kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na usalama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiwa kazini wakiendelea kufanikisha zoezi hilo muhimu kwa ajili ya kuyafanya mazingira yawe na muonekano mzuri na msafi.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyawaka mazingira katika hali ya usafi na usalama, kwa ajili ya kuangalia na kuichunga afya ya viumbe hai. Zoezi hili ni muhimu kwani kuimarisha mazingira ndio sababu ya kuwafanya viumbe hai wawe na afya bora.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu, iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na usalama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiwa kazini wakiendelea kufanikisha zoezi hilo la kuyafanya mazingira yawe masafi.

Eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya kuweza kutupa takataka zinazopatikana katika miji. Upatikanaji wa maeneo kama haya ni muhimu kwa ajili ya kuweza kurahisisha zoezi la kutupa takataka na kuhakikisha mazingira yanabaki katika hali ya usalama na usafi.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyojidhatiti kuyaweka mazingira katika hali ya usalama na usafi wa matumizi ya viumbe hai, wakiwa kazini wakiendelea kulifanikisha zoezi hilo kwa kutumia magari ambayo yameandaliwa maalumu kwa ajili ya kuweza kubebea takataka.

Wafanyakazi wa taasisi maalum iliyojizatiti na kujikita katika zoezi la kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na usalama, wakiendelea na zoezi hilo kwa ajili ya kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na salama kwa matumizi ya viumbe hai.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu waliojikita na kujidhatiti katika zoezi la kuyafanya mazingira yanabaki katika hali ya usafi na usalama kwa ajili ya matumizi ya viumbehai, wakiendelea na zoezi lao hilo ili kufikisha malengo waliyojiwekea.

Tangi jeusi lililowekwa juu ya mnara maalumu uliotengenezwa kwa ajili ya kuwekea tanki hilo, tangi ambalo linatumika kwa ajili ya kuhifadhia maji yatakayotumika katika kipindi ambacho kutakuwa na upatikanaji mgumu wa maji, ili kuweza kufanikisha mambo mbalimbali yanayohusisha matumizi ya maji.